Mazingira yaliyo kumbwa na hali ya mvua nyingi. Tunayaona magari yanayo jaribu kupita katika mazingira haya. Nyumba zinaonekana kusombwa na maji. Watu pia wanaonekana kushindwa kutembea katika mazingira haya.